Mfanyakazi wa benki na mtoa huduma kwa wateja, akiwa anamsikilia na kutega sikio vizuri kumsikiliza mteja huyo na kujua ni nini anahitaji, ili aweze kumsaidia na kumuelekeza huduma mbalimbali hususani huduma zinazototlewa na benki hiyo.

Eneo la benki linalotoa huduma zake moja kwa moja kwa mteja yenye kazi ya: kupokea na kutoa fedha, kufungua na kusimamia account , ushauri wa mikopo na uwekezaji, ulinzi na usalama. Wanaume wawili wakiwa wamesimama mbele ya jengo hilo wakipiga picha kumaanisha kwamba wamefurahishwa lakini pia kutangaza huduma ya benki hiyo.

Eneo la biashara ama duka la kuuza magari ama sehemu ambapo wameweka maonyesho kwa ajili ya kuonyesha magari mbalimbali ambapo wateja huenda kwa ajili ya kuchagua magari kulingana na kipato chao na matakwa yao eneo hili ni zuri kwani watu hufika kwa ajili ya kutafuta magari wanayoyahitaji.

Eneo ni la biashara na ni eneo ambalo liko wazi linalojihusisha na kuuza magari yaliyokwisha tumika. Eneo hili lina kila aina ya bidhaa ya magari ambapo mteja anafika na kuchagua gari ambalo yeye anahitaji kwa matakwa na kiwango alichonacho kwa ajili ya kununua gari hilo.

Eneo la kibiashara mfano wa duka linalojihusisha na uuzaji wa maziwa, kupitia mashine ya kiotomatiki inayofanya malipo bila kuwepo mtoa huduma. Eneo hili haijihusishi na bidhaa tu ya maziwa lakini vile vile, na uuzaji wa bidhaa nyingine mfano mayai mikate na keki.

Eneo la biashara mfano wa kiwanda ama duka kubwa la kujihusisha na kuuza na kusambaza maziwa; kwa njia ya mashine ya kiautomatiki. Mashine hizi na automatiki na elektroniki zinazojihusisha kuuza maziwa bila kuwepo mtu yeyote, mteja anafika na kubonyeza kiasi na kufanya malipo ndipo anapimiwa kiasi cha maziwa na kupewa kupitia mashine hiyo.

Mashine ya kuuzia maziwa kiautomatiki yenye kazi muhimu kama vile kuhifadhi maziwa baridi, lakini pia kuuza maziwa kwa kipimo sahihi huku ikikusanya malipo hayo. Mwanaume mmoja anaonekana anachukua maziwa kutoka kwenye mashine hiyo ili kwenda kuyatumia na kufanyia kazi zake mbalimbali.

Duka kubwa lenye bidhaa nyingi linabeba bidhaa mbalimbali kama vile bidhaa za vyakula vya kila siku, bidhaa za usafi, vifaa vya nyumbani na hata vifaa vya shule. Na huku linauza maziwa.

Eneo zuri ambapo kuna mashine ya kiautomatiki inayojihusisha na kuuza maziwa na kusambaza maziwa, sehemu hii maziwa yamehifadhiwa kwa kiwango cha hali yajuu. Ili kuweza kulinda afya ya wateja na kulinda biashara hii.

Kituo cha maziwa au kiwanda cha kusindika maziwa, kina jukumu muhimu katika mnyororo wa usambazaji wa bidhaa za maziwa ikiwemo ukusanyaji na upimaji wa maziwa ghafi na wamama wakiwa wakinunua maziwa na kuuza maziwa.

Duka linalojihusisha na kuuza maziwa kupitia mashine ya kieletroniki na kiautomatiki, inayojihusisha na shughuli za kuuza maziwa na kufanya malipo. Watu wawili wakiwa wamesimama wakipatiana maelekezo na namna ya kutumia mashine hiyo, ili kuepuka usumbufu utakaojitokeza kupitia mashine hiyo.

Mashine ya kiautomatiki, inayojusisha na kuuza maziwa bila ya kuwepo mtoa huduma. Mashine hii, imefunguliwa kwa ajili ya kufanyiwa usafi, ama kufanyiwa matengenezo yanayohitajika kwa ajili ya hiyo mashine kuendelea kufanya kazi vizuri kwa wateja wake.

Eneo la kibiashara linalojulikana kama baa, sehemu hii inajihusisha na kuuza vinywaji mbalimbali vikiwemo vinywaji kama vile soda na bia lakini vile vile linajihusisha na kuuza maziwa, sehemu hii kuna mama mmoja amesimama tayari kuhudumia wateja.

Mtoa huduma akiwa katika kutengeneza mashine inayojihusisha na kuuza maziwa kiautomoatiki, lakini vilevile kuangalia namna ya kufanya mashine iweze kufanya kazi vizuri bila kukosea wala kukwama katika kutoa huduma hiyo.

Eneo la kibiashara linaweza kuwa mfano wa duka ama ofisi yenye vitu ndani yake vya thamani. Bidhaa hizo za samani, mfano wake ni kama vile: meza, kuna makochi ama sofa, kuna taa ya chuma, kuna meza ya mbao, lakini vile vile kuna kitanda. Sehemu hii inaonyesha kwamba bidhaa hizi zimetengenezwa kwa samani.

Eneo la uwazi la kibiashara linalojihusisha na kuuza bidhaa mbalimbali za samani, bidhaa hizo mfano wake ni kama vile kabati, meza, viti pamoja na makochi na stuli. Bidhaa hizi hutumika sehemu mbalimbali ikiwemo majumbani na hata ya maofisini.

Eneo la biashara lenye mfano kama vile duka ama kiwanda, kinachojihusisha na kutengeneza na kuuza bidhaa mbalimbali za samani. Bidhaa hizo ni kama: makochi, viti, meza, makabati; lakini pia na bidhaa nyingine kama vile: magodoro, masofa lakini pia na mito.

Eneo la wazi la biashara linalojihusisha na kutengeneza bidhaa mbalimbali, zinazotokana na samani. Bidhaa hizo ni kama vile vitanda vya chini lakini vilevile vitanda aina ya ngazi, lakini pia na vitanda vya aina mbalimbali wamevitengeneza huku kukiwepo na samani nyingine kama vile viti na mazingira safi.

Eneo la biashara linalojihusisha na kuuza na kutengeneza biashara mbalimbali za samani. Bidhaa hizo ni kama vile vitanda, chuma za kuwekea mapazia, viti, lakini pia wanatengeneza bidhaa kutokana na mteja atakavyopenda atengenezewe, lakini pia bidhaa hii ni nzuri kutokana na kwamba inatengenezwa vizuri.

Eneo la biashara hususani kiwanda ama duka linalojihusisha na kutengeneza na kuuza bidhaa mbalimbali za samani, bidhaa hizo ni kama vile meza ambazo zinazotumika katika maofisi mbali mbali pia masofa yanayotumika maofisini na majumbani, vilevile kuna kama aina ya taa zimetengenezwa kwa ajili ya mahususi ya kutoa mwanga angavu katika sehemu ambao watatumia.

Eneo la biashara linalojulikana kama duka la samani ama kiwanda cha samani, linalojihusisha na kuuza bidhaa mbalimbali za samani kama vile: makochi, sofa, stuli; lakini kwa ajili ya wateja kuchagua bidhaa hizo kwa matumizi yao binafsi.

Eneo la biashara mfano wa kama hoteli, sehemu ya mapokezi kuna mdada mmoja amesimama kwa ajili ya kuhudumia wateja wote watakaohitaji huduma ya hoteli hiyo. Pembeni kuna nafasi za sofa ambapo wateja wanaweza kupumzika, huku wakipatiwa huduma hiyo.

Eneo la hoteli linalotumika kama sehemu ya malazi ya muda mfupi kwa wasafiri watalii ama mtu yeyote anayehitaji sehemu ya kukaa nje ya nyumbani kwake. Huduma zinazotolewa na hoteli ni kama vile vyakula na vinywaji na vyumba vya kulala, mhudumu akiwa amesimama akiwa amekwisha jiandaa kwa ajili ya kupokea wageni ili kuwahudumia ipasavyo.

Eneo la sokoni kuna bidhaa mbalimbali kama vile: viazi, kuna nyanya, pilipili, vitunguu saumu, maharage, njegere. Lakini vilevile kuna wamama wakiwa wanasimamia biashara hizo ili kuweza kujipatia kipato cha kila siku na kujikimu katika maisha yao.

Eneo la biashara mfano wa soko linalojihusisha na kuuza na kununua bidhaa mbalimbali za shambani kama vile maparachichi, hoho, kabichi, nyanya lakini kuna watu wakijihusisha na kuuza na wengine wananunua bidhaa hizo.

Eneo la biashara kama vile soko linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za shambani. Bidhaa hizo ni kama vile: ndizi, kuna maboga, kuna mahindi, kuna vitunguu, lakini pia kuna watu wanaonunua na kuuza bidhaa hizo.

Eneo la kibiashara ama mfano wa soko dogo; bidha zikiwa zimewekwa mezani, mfano wa bidhaa hizo ni pamoja na: machungwa, kuna mapapai, kuna maepo pamoja na ndizi. Wanawake wawili wakiwa wamesimama tayari kwa ajili ya kuwauzia wateja wao.

Nyumba yenye ghorofa mbili iliyoezekwa vizuri, huku pembeni imezungushiwa fensi ya chuma, na miti ikiwa imeizunguka nyumba hiyo. Nyumba hii inaonyesha ni makazi ya watu ambapo watu huenda kufanya shughuli zao na kurudi kwa ajili ya makazi na malazi. Sehemu hii ni nzuri inayofaa kwa ajili ya malazi na makazi ya watu.

Eneo la kibiashara mfano wa duka kubwa linalojihusisha na shughuli za kuuza nguo mbalimbali zikiwemo za wanawake pamoja na wanaume, eneo la hili duka limezungukwa pia na mikoba pembeni kukiwa kuna watu wanaangalia ili waweze kuchagua vitu vinavyowafaa.

Eneo la biashara na duka maalumu kwa ajili ya kuuza suti, duka hili linajihusisha na kuuza suti za shere pamoja na za maofisini. Lakini bidhaa nyingine kama vile mashati, viatu. Lakini vilevile duka hili linahusika katika unadhifu wa mtu wa ofisi na hata pia unadhifu wa sherehe.

Sehemu ya duka la nguo linalojihusisha na kuuza bidhaa mbalimbali zinazotokana na nguo; bidhaa hizo ni mfano kama vile suruali mashati lakini pia duka hili linaonesha kuwa limeleta ofa mbalimbali, kwa ajili ya wateja kununua kwa wingi bila kuwa na hofu ya kununua bidhaa hizo.

Duka la mvinyo ni duka maalumu ambalo lengo lake kuu ni kuuza aina mbalimbali za mvinyo kutoka maeneo na nchi tofauti duniani, kazi ya duka la mvinyo ni pamoja na kuhifadhi kwa usahihi mvinyo huo na kutoa ushauri wa kitaalamu kwa wateja wake na kuelimisha mteja.

Eneo la duka kuu linalojihusisha na kuuza bidhaa nyingi huku likipokea na kuhifadhi bidhaa hizo kutoka kwa wasambazaji na kupanga bidhaa kwenye rafu kwa utaratibu na kudhibti tarehe za kuisha kwa bidhaa hizo huku likifanya huduma ya malipo.